Hapa ni kwenye duka cha kisasa cha maziwa, ambapo mtu anaiwekelea pesa ambayo unaitaka, kisha maziwa yanatokea anayesimama ni mfanyi, n mtu ambaye amevali shati jeupe lililoandikwa majina ya benki inayotambulika kama CBA.

Hapa ni maeneo ya sokoni ambapo tunaona watu wengi wakitembea barabarani wao wakiwa katika shughuli mbalimbali. Pia hapo kando pia tunaona watu ambao wanauza bidhaa kama nguo tunavyoiona pichani na labda hapa ni tu kwa sokoni watu wakinunua vitu.

Hii ni duka ambayo kwa mambo yaliyoandikwa kwamba Glory Forex Bureau basi inaonekana ni duka ya kufanya upadilishaji wa fedha hasa zile za kigeni. Kwa mtu ambaye unataka kutembelea nchi zingine za kigeni huwa linapidi amepadilisha fedha za Kenya ziwe katika nchi hiyo ya kigeni.

Unapoenda sokoni kununua vyakula, utapata kwamba kuna viungo aina kadhaa vya vyakula kama vile tunazo nyanya, tunazo vitunguu na pia tunazo tangawizi, pia tunazo viazi, ukinunua hivi unachangua kile ambacho unapenda.

Magari kadhaa yaliyopangwa kwenye foleni ama laini, na magari haya hayana ile kibandiko cha usajilishaji. Hii ni kuashiria kwamba magari haya ni magari mapya na yanangojea wanunuzi waje wanunue magari haya. Huenda ni katika duka la kuuza magari.

Huenda ni mhudumu ambaye anafanya kazi katika benki na hapa anahesabu pesa ambayo ni bunda la noti iliyo na pesa kadhaa mkono wa kushoto na pia mkono wake wa kulia.

Katika kampuni yetu ya Shimini Insurance Company tunajali afya yako. Ndipo tulianzisha biashara yetu ya bima ya kukupatia bima ya alf ya. Kila mara unapopata ajali yoyote pale ulipo, basi waende waweza kwenda hospitalini na kutibiwa bure.

Naam, wakati mwingine ukifanya kazi waweza kuumiza shingo lako ama kichwa yako ndiposa kampuni ya Madison ipo. Kampuni hii inakupatia bima ya afya wakati wowote ule utakapo pata shida yoyote utaenda hosiptalini na kutibiwa bila malipo yoyote.

Ni katika upande wa mlima Kenya, pahali ambapo panaitwa Kieni. Wakulima sehemu hili wakulima wa kufuga ng'ombe wamejumuika na kutengeneza kikundi na pamoja wameeza kutengeneza kile ambcho kinaitwwa Kieni Dairy Products Limited, kampuni yao hiyo.

Hiki ni cheti kutoka taasisi ya kukusanya ushuru nchini Kenya, almaarufu Kenya Revenue Authority . Inaonyesha kwamba mlipa ushuru huyu ameweza kutekeleza majukumu lake la kulipa ushuru wa mwaka wa 2023. Na jamaa huyu alizaliwa mwaka wa 2020.

Hapa tunaona lili gari kubwa ambalo linaitwa vehicle hauler ambalo linatumika na wafanyibiashara ili kutumia kubeba magari mengine ambayo pengine labda ni mpya na wanaonunua wangependa wafikishiwe ikiwa bado ni mpya kabisa.

Tunaona miandiko ambayo imeandikwa M-Pesa kuashiria kwamba mwenye duka hili anakubali malipo kupitia M-Pesa ama pia yeye pia anafanya ile biashara ya M-Pesa kuweka pesa na kutoa pesa. Mbeleni tunaona mwanadada ambaye ni wa Kiislamu anapita hapo kando.

Tunaona kampuni ambayo inaitwa Anziano Insurance Agents ambayo inasaidia watu ili wapate ile bima ya afya ama almarufu life insurance. Wao kusaidia watu ili kupokea ama kupata huduma za bima hii.

Magari kadhaa ambayo yameegeshwa uwanjani. Lililo mbele yetu ni gari aina la Toyota ambalo lime, liko na rangi ya kijivu na pale tunaona watu ambao wamesimama huenda kuna sherehe mahali.

Huyu ni katika duka ya kuuza bidhaa kwa jumla. Maanake tunaona bidhaa mingi zimepangwa hapa mbeleni na bidhaa hizi ziko katika mifuko zao zikiwa mingi. Pia kuna nembo ya M-Pesa kuonyesha kwamba huyu muuzaji anakubali malipo kwa M-Pesa.

meneo ya sokoni hii ambapo tunaona wafanyabiashara wengi hapa wanauza bidhaa ya mboga hasa ile mboga aina ya kabechi. Basi hapa kando mbeleni tunaona hii barabara na ni kana kwamba kulikuwa kumenyesha maanake kuna maji maji kadha.

Gari hii aina ya Toyota land cruiser ambapo hutengenezwa na kampuni ya Toyota kutoka India, watu wengi maarufu hupenda kutumia gari hii kwa sababu huenda kwa kasi sana na pia inakuwa na usalama mwingi kwa watu waliomo ndani wakati ule unaopata ajali.

Wateja wawili moja wa mwafrika mwingine ni mzungu , mzungu ameshikilia kifaa fulani Kwa mkono wake wa kushoto ni kwamba aita anaweka mafuta kwenye gari la ama gari yake ya kisasa anayo pasi apatia hili uwezo wa kuenda.

Baiskeli , bodaboda, duka ya rejareja. Hivi ndivyo maisha ilivyo kwenye miji mingi nchini Kenya. Tunamuona mtu ambaye ameenda dukani ili kununua bidhaa maalum ambayo labda atapeleka nyumbani kwa familia yake.

Tunaona watu watatu wanaume wawili, na masichana moja wao wakionyeshana kitu, kupitia rununu. Moja anamuonyesha yule aliye katikati anamuonyesha, kisha wao wanajadiliana. Inaonekana jambo hili ni la kufurahisha maanake wote watatu wametabasamu.

Wajua kwamba boda-boda hufaa kubeba tu abiria mmoja. Sio abiria wawili ama watatu ama hata watano. Wafaa tu kuwa mmoja na hapo nyuma awe kama abiria unafaa kuvalia lile kofia na lile kitambaa kinaitwa reflecta.

Ya Kenya ya shilingi alfu moja. Pesa hii ukienda nchi za jirani Tanzania na Uganda bila shaka utakua tajiri sana manake sarafu ya Kenya iko juu ukilingalisha na yale ya nchi ya Tanzania na Nchi ya Uganda.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona mgomba wa ndizi ambao bado ni mbichi, hapo nyuma tunaona viazi vitamu, vitunguu vya rangi ya kijani, haya yote ni katika sokoni hivi vyote ni vyombo vya chakula.

Tunaona gari kubwa ambalo huitwa kwa lugha ya Kiingereza Car Hauler Trailer. Gari hii linaweza kubeba magari mengine juu yake. Hii ni kwa minajili ya wateja ambao wameweza kununua magari zao kutoka nchi za ng'ambo na sasa watapelekewa hadi wanakoishi.

Magari mapya yamepangwa vizuri foleni. Magari haya yanaonekana kwamba ni mapya na hayajanunuliwa na mtu yeyote. Basi yapo katika mahali pale ambapo huuzwa magari. Hii labda ni ya mfanyabiashara ambapo wanangojea wateja wake waje wanunue.

Muuzaji wa bidhaa ya viatu amepanga viatu vyake mingi hapa, zile viatu za mitumba ambayo anauza ili aweze kupata mahitaji yake ya kila siku, watu wengi hupenda bidhaa hizi kwa sababu ni ya bei nafuu.

Ni katika jumba la kuuzia magari, unapata magari ya haina kadhaa zimeegezwa hapo nje, wanunuzi watakapo kuja kila mtu tu atanafuta gari ambalo angependa kununua, kisha muuzaji atamuuzia gari hilo.

Noti ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya, pesa hii ni muhimu na hapa hivi mbele imeandikwa yule mwanachama wa Central bank ambaye anaitwa Patrick Njoroge na pia hapo ndani naona imebandikwa picha ya rais wa kwanza wa kenya Jomo Kenyatta.

Nchini Kenya kuna idara ile ambayo inaitwa directorate of criminal investigations huenda hapa ni mtu au Mkenya ambaye anatafuta kazi ameenda pale ili apewe cheti cha kuhakikisha kwamba yeye ni mwanachi mzuri yeye sio muhalifu.

Basi tunaona gari ndongo yenye rangi la kijifu limeegeshwa na magari mengine kwenye laini. Jinsi ilivyo ni kwamba uenda kuna sherehe mahali, na hawa ni watu ambao walikuwa wamekuja na magari zao, ilikuhudhuria sherehe hiyo.

Hili ni AAR insurance, pia inafanya kazi ya mambo ya bima la afya, na hapa tunaona kwamba wao hupeana bima ya aina ya maridawa na check up kila mara unapotembelea hospitali basi itagharamia ilepalipo ya check up mwilini mwake.

Wahenga nao walisema, pesa ni sabuni ya roho, mwenzetu anayo pesa shilingi sitini na nane elfu na mia nane, yeye anatumia mtandao wa M-Pesa ili kufanikisha malipo yake, ameweza kumtumia pesa mteja huyu ambaye anaitwa Beth Obura.

Kwa mandhari ya mashinani ambapo kwamba tunaona watu wengi walio na magari zao wamekuja kwenye sherehe hili ambalo linafanyika mashinani. Kunao watu wengine wanasimama pale nyuma wakiwa wamevalia kitambaa fulani kiitwacho reflector .

Naona mteja hapa akona pesa kiazi ya elfu sitini na nane na mia nane hii ni kupitia kwa huduma ya mpesa ama yeye inaonekana kamba anatumia mpesa na hapo chini yake tunaona watu ambao amewatumia pesa nyuma.

Bila shaka picha hii imetokea katika mahali ambapo bidhaa au magari kutoka nchi zingine za ng'ambo huletwa hapa nchini. Mara mingi huwa zimepitia kwa meli pale majini maanake huko mbele tunaona ni maji makuu.

Matunda aina ya tikitimaji, na kando yake kuna matunda ya maembe, pia matunda ya avokado, na machungwa, matunda haya husaidia sana mwili, ili kujikinga dhidi ya maambukizi kadhaa.

Mtu huyu ameshikilia pesa takriban shilingi elfu kumi na sita na hamsini, manake tunaona noti la elfu moja, noti ya mia tano, noti ya shilingi mia moja, na pia noti ya shilingi hamsini.

Wakati mwingine waweza ugua ukapelekwa hosiptalini ukalazwa, ama pia mwanamke anaweza kwenda hosiptalini kwa ajili ya kuzalisha, basi ndiposa Jubilee Insurance inakupatia bima ambayo itakulipia ada zote hizo utakazolipishwa.

Magari mapya ambayo yako tayari kuuziwa kwa watu. Magari haya yametengenezwa na kampuni moja pale Japan yaitwa Mitsubishi. Gari hii ni gari nzuri na ni ya kibinafsi, hubeba watu takriban nane.

Gari la BMW ni gari ambalo ni la kifahari maanake imetengenezwa kwa utaratibu mno. Gari hili limetengenezwa mjini Ujerumani na watu wengi hupenda kwa sabau gari hili huenda kwa mwendo wa kasi na pia hukuwa na usalama.

Katika bashara ya bima, kunayo bima ya Family Medi Sure . Hii inapeanwa na kampuni tajika ambaye inaitwa CIC Group , hii inasaidia familia, tunamuona baba, mama na mtoto.

Mtu hapa ameshika rununu yake ya simu, akionyeshana hasaa kwenye ile mpango wa kulipa pesa kupitia Mpesa. Tunaona yeye anayopesa shillingi 599.62.

Ni katika kichochoro ,na hapa tunapata wachuuzi wengi ambao wanafanya biashara ya kuuza nguo .Hasaa ile inatambulikana kama mitumba .Nguo hizi kwa mara mingi huuzwa katika kwa bei nafuu, na wafanyi biashara hao.

Hapa ni a tangazo ya watu kuchukuwa bima la motorcycle insurance , manake hapa mbele wameweka boda boda, na imeweza kupata ajali, ikaanguka basi hii ni kumiza watu wachukue bima.

Sasa tukiwa dukani ambayo huuza viazi, pia soda na pia duka hili likona la mutandao kulipa kupitia simu ama mpesa duka hili ni la biashara rejareja.

Mara mingi ukitembea mjini kenya kwa maduka mingi utapata kuwa wao wako na nembo ya mpesa, na kwa mara mingi pia wao uuza vinywaji ya coca cola ama soda ya coca cola, hii ni kawaida kwa miji zote kenya.

Hapa tunaona magari mengi ambayo yamewekwa ndani ya chumba hili kubwa, na magari mengine yako pale njee inaweza kwamba magari haya ya auzwa na hii ni bishara ya mtu ambapo mengine yako ndani na mengine ziko ndani.

Tunaoona gari chipia likiwa katika nyumba ya kuuzia magari. Gari hili ni la rangi la nyeusi na bado haijabandikwa ile kitambulisho chake nambari ya usajili. Basi huenda ni gari mpya ambayo imeletwa kutoka nchi za ng'ambo ili mteja apate kuichukua.

Hii ni mandhari ya soko ambapo tunaona watu wengi waliohapa hivi wanafanya mambo yao shughuli zao za kutafuta chakula. Hii ni soko ya chakula ambapo tunaona kina mama wengi kunaye mmoja ameinama hapa ili kutafuta machungwa naye anayemuuzia ameketi chini.

Hao gari jipya aina ya Suzuki na nambari ya kitambulisho chake ni KDH 990J. Hili ni gari ndogo la kibinafsi ambayo kwa mara mingi hubeba watu tuseme wanne hivi ikienda sanaa.

Mbwa yeye kawaida ni rafiki wako mzuri sana. Atakulinda na atakupenda. Ndiposa pia hata huyo mbwa wako inafaa kumchukulia bima. Kenya Orient Insurance Company inakupatia bima hili la wanyama wako unaowafuga nyumbani.

Mtu ameshika simu wa kisasa, almarufu smartphone na yeye ameenda kwenye lile mahali ambapo mtu unaeza tumia kulipa vitu yako ukitumia Mpesa, tunaona mahali imeandikwa send money, withdraw cash, buy airtime, Mshwari, my account na lipa na Mpesa.

Duka la m-pesa ambayo imewekwa katika kibanda ambayo pia huuza mambo kadhaa, bidhaa kadhaa kama zile switi na mikate. M-pesa imesaidia kufanikisha biashara ndogondogo sana nchini Kenya na kote Afrika Mashariki.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo hutumika kufanya mambo kadhaa hapa nchini. Shilingi hii ya elfu moja tunaona kunayo mchoro wa jengo la KICC . Pia kunayo yule aliyekuwa rais wa taifa wa kwanza Kenya.

Ni katika kibanda ambapo mara mingi huitwa duka la mama mboga, tunapata matunda ya aina kadhaa na vyakula vya aina kadhaa. Kuna ndizi, machungwa, avocado na hata nanasi, pia kuna viazi tamu.

Wanabishara wawili wameketi hapa mbele wao wakijadiliana na kuongea. Nyuma yao kuna nembo za kampuni mbili kuu za mawasiliano hapa nchini Kenya, ile ya Airtel na ile ya Safaricom. Kampuni hizi pia huwezesha watu kutuma pesa kwa njia ya simu.

M-pesa hutumika na watu wengi nchini Kenya na hata nchi zilizo karibu kama Ethiopia. Mtandao huu husaidia kufanikisha shughuli ya biashara ndogo ndogo. Pia wateja wengi wa duka hupendelea kutumia mfumo huu wa malipo.

Tunaona mtu mmoja ambaye amesimama mbele ya duka lake la kuuza maziwa, na kando yake pia kuna duka linaitwa Amani. Huyu ni mtu mfanyibiashara na inaonekana kwamba maduka haya hayana mabidhaa ya kuuzwa.

Ni katika madukani ambapo tunaona hapa ni mahali ambapo maziwa yanauzwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwamba unaekelea pesa unachotaka kisha maziwa inayotoshana na kiwango cha pesa ambayo umeiiweka kwa mashine hii itatokea.

Tunaona gari moja ya kifahari ambalo limo ndani ya jumba hili na hapa imetengenezwa sehemu maalum ya kulinda gari hili, yaweza kuwa mwenyewe anapenda sana gari hili maanake ni gari la kifahari, hivyo basi ameitengenezea nyumba hii kwa minajili yake.

Tunaoana duka kubwa hapa, na mbeleni kwa mlango wake imeandikwa lile maneno ya Mpesa, kuashiria kwamba duka hili linakubali malipo ya kutumia Mpesa. Tunaona pia duka hii pia kuna bidhaa kadhaa, hapa mbeleni tunaona maji yale ya kunywa .

Magari aina ya Mercedez magari haya yametengenezwa nchini huko Ujerumani, watu wengi hupenda magari haya maanake yana nguvu sana na ni magari ya kifahari, pale ambapo hata unapata ajali pia wewe utakuwa salama maana hautaathirika sana.

Gari ambalo linatumia mafuta ya diseli na kwenye mwendo wake wa kazi, ile mwendo wa kazi ya juu zaidi ambayo gari hili laweza kuenda ni ile ya mia mbili na sitini kilomita kwa saa moja. Gari hili lazima ni ya kazi sana.

Hapa ni katika eneo la mlima Kenya ambao kunao wakulima wa kufuga ng'ombe wa kutoa maziwa. Wakulima hawa wameweza kujikusanya kwa kikundi na kutengeneza kampuni yao ambayo wanapeleka mazao yao pale ya maziwa.

Kuna majumba ambalo wanatumia teknolojia la kisasa, kama mlango sio lazima mwenyewe ufungue, basi tu ukiweza kukaribia mlango wenyewe unafunguka, hivyo basi tunaona magari iliyo katika majumba kama haya.

Mtu ameweka kifunguo cha gari lake juu ya dirisha la gari lake. Hii ni labda kuna jambo fulani anafanya na mikono yake ndiposa akaeka mahala hapo au wakati ataufunga ataenda nalo.

katika duka ambalo mwenyewe ako na bidhaa kadhaa ndani ya duka hilo. Na ameliandika kwenye mlango wake M-Pesa. Hii ni kumaanisha pia yeye anafanya biashara ya M-Pesa na hivyo atakupia malipo kupitia njia ya ununu ya M-Pesa.

Hapa ni katika sokoni almarufu wakenya wengi hupenda kuita kwa mama mboga maanake tunaona hapa vile viungo ambavyo vinatumika kutengeneza chakula. Kunao nyanya, pilipili hoho, vitunguu hata na pia tomoko.

Hapa ni katika mahali ambapo wanauza samaki hueza kuwa huyu mwanabiashara ako katika karibu eneo la kupata samaki hawa kutoka baharini kisha zinawekwa kwa mafuta moto, zinakaushwa alafu zinauzwa.

Magari haya yamo ndani la jumba hili, ambapo mwenyewe anazitumia jumba hili ili, kuuza magari haya, wale wanunuzi ambaye wanataka magari haya basi waje hapa, na kutafuta gari ambalo wamependa zaidi na kununua.

Pesa ya Kenya sarafu ambayo kitambo ilikuwa ni noti ya shilingi mia moja iliyokuwa inatumika hapa nchini Kenya miaka zilizopita, baadaye likabadilishwa na kuja kwa noti ile ambayo inatumika sasa. Hii ina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta.

M-pesa huwezesha biashara kufanyika kwa njia ya urahisi, mteja unaponunua vitu dukani mwako, pia analipa akitumia M-pesa , hivyo basi pesa yako mkononi, haitaweza kupotea kwa urahisi.

Gari hili nzuri la rangi ya nyeusi limeweza kuwekwa hapa, ili kungojea mtu ambaye atakuja kununua. Halijawekwa ile alama ya kitambulisho ama usajili hapa nyuma kuashiria kwamba gari hili bado ni mpya na mwenyewe hajakuja.

Hii ni kampuni ambayo inafanya biashara ya kuuza magari ambayo inaitwa Car Locus. Tukiweza kuangalia vizuri, inaonekana kwamba jamaa huyo anafanya biashara ya magari aina ya Toyota na ile aina ya Mercedes kwa sababu magari tunayoona kwa picha ni ya kampuni hizo mbili.

kutembea kwao kwenye viwanda vya kutengeneza magari utapata kwamba magari hutengenezwa kibande kimoja kwa wakati moja kisha baadae vibande hivyo hukutanishwa ili kuunda chombo kimoja ama gari moja ambalo imetengenezeka.